Shule ya chekechea yenye jina la kufahamika picha yenye michezo mingi na watoto wanaofurahia michezo hiyo, kama bembea, nyumba za kujificha zenye rangi tofautitofauti inayovutia watoto hao.

Mkusanyiko wa watu tofautitofauti wenye jinsia ya kike na kiume, wakijifunza somo la kompyuta na matumizi sahihi ya teknolojia ikiwemo simu na kompyuta mpakato.

Mkufunzi wa chuo kikuu aliyekaa ofisini kwake akifanya shughuli za kiofisi ikiwemo kuna madaftari, kalamu na vifaa vya kuandikia mezani kwake akionyesha tabasamu zuri ambalo linamfanya apendeze.

Idadi ya watu wanne waliopitia mafunzo ya kiufundi wakiangalia gari aina ya (toyota) kuhakikisha kila kitu kipo sawa na kuhakikisha yale mafunzo waliyopitia wameyasema katika maisha yao ya kila siku.